Wanariadha wawili waliotabasamu wanatokea nchi ya Kenya. Wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya kuashiria uzalendo. Nyuma yao kuna rangi nyekundu na nyeupe yenye maandishi tofautitofauti. Mwanariadha huyu mwanamke ana shida na ulemavu wa macho na ni mzaliwa wa Kenya.

Darasa lakupendeza lina taili ya rangi ya hudhurungi, ubao mweupe wenye ruler juu yake. Darasa hili limepakwa rangi nyeupe kila sehemu. Kuna kijikabati ambacho kimewekwa kando ya darasa na madawati yamewekwa kwa mpangilio unaofaa.

Jengo kubwa lenye muonekano wa madarasa ,lina paa la hudhurungi, madirisha ya kijani kibichi, milango ya kupendeza yenye miundo ya kisasa. Kuna bango linaloashiria ni darasa lipi. Jengo hili limejengwa kwa mawe.

Kitabu cha gredi ya saba kimewekwa juu ya meza. Kuna vitabu zaidi ya tatu kwenye meza. Vitabu hivyo vilichapishwa na longhorn na kina picha ambacho kimeandikwa computer science inaelekeza wanafunzi wa gredi ya saba jinsi ya kutekeleza somo hilo.

Kwenye ukuta kuna ubao ambao una maandishi ambayo hayaonekani vizuri, na siku za wiki. Siku za wiki kama vile jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa, ambayo yameandikwa kwa lugha ya kingereza.

Bango lililo andikwa highschool office linapeana maelekeo ambapo ofisi ya highschool office ilipo na bango hilo limewekwa kwenye ukuta.

Hapa ni katika ofisi fulani ambapo kuna kabati iliyowekwa faili. Faili zenye rangi tofauti kama vile rangi ya samawati na nyeupe. Kuna kiti kule kando ambacho ni cha kukalia.

Katika ofisi hii kuna meza na viti nyeupe, ambapo kwenye meza kuna tarakilishi zaidi ya nne, na kwenye meza pia, tuko na kijikaratasi ambayo kimeandikwa maelezo fulani. Chumba hiki kina madirisha mawili, ambapo dirisha moja lina pazia.

Katika ukurasa wa arubaini na sita ya kitabu hiki, inaonyesha jinsi watu tofauti wanafanya usafi wa uso, usafi wa nywele na jinsi wanavyopanguza uso wao. Katika ukurasa uo huo kuna maswali ya kujibu na inapeana maelezo jinsi ya, jinsi ambavyo maswali yatajibiwa. Na ukurasa wa arobaini na saba kuna vifaa ambavyo vinatumika katika usafi.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili kiitwacho Nyota ya Kiswahili ambacho kiliidhinishwa na KICD na kuchapishwa na Jomo Kenyatta Foundation na kinazungukia mtaala wa umiliki.

Ukuta huu una siku za wiki ambazo zinatumika na watoto wachanga ili kujifunza siku ambazo ziko kwenye wiki. Kama vile Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa ambazo zimewekwa katika lugha ya kingereza.

Bango lililoandikwa hisabati ambapo wanafunzi aliyefanya hesabu hizo ameonekana kuwa amefaulu hesabu zote. Bango hilo pia lina wanyama tofauti kama vile caterpillar na ngeko.